Dawa hizi zinaonekana ni za kutumia kutibu ugonjwa, dawa hizi zimetengenezwa ili ziweze kusaidia wale watu ambao ni wagonjwa, ni vizuri kuwa na dawa karibu ili mtu anapokuwa mgonjwa anapata huduma wa haraka.

Mtoto huyu anaonekana kupewa chanjo, chanjo ni nzuri sana katika watoto kwa sababu inawasaidia kuhakikisha kwamba mwili yao iko sawa na inaweza kupambana na maugonjwa mbalimbali. Watoto wanahimizwa, wazazi wanahimizwa kwamba, walete watoto wao wafanyiwe chanjo ili waepukane na magonjwa mbalimbali.

Hapa tunaona watu wa Red Cross . Wa Red Cross wamekuwa watu wa maana sana kwa sababu wanapeana watu huduma ya kwanza. Huduma ya kwanza ni vizuri sana, hasa mtu anapopata ajali ama anapopatwa na changamoto na daktari hayuko karibu. Watu wahimizwe kufundishwa kupeana huduma wa kwanza, ili mtu anapopata shida na uko karibu, huyo mtu asikufe ilhali uliweza kumsaidia.